Watu wamo kandokando ya gari lililopata ajali na kubomoka, na kukatika vipande vipande katikakati akiwemo aliyevalia shati ya machungwa akiwa na bagi nyeusi kwenye mgongo na suruali ya jinsi.

Aliyesimama akiwa amevalia nguo yenye rangi nyeupe kwenye shingo na viatu vyeupe mguuni akiwa amesimamia kwenye sakafu yenye rangi ya samawati.

Mwanamke mwenye tabasamu usoni aliyevalia nguo yenye mistari nyeusi na nyeupe. Ukutani mna saa na kando kuna meza.

Hizi ni dawa zimo kwenye ardhi ya tiles nyeupe zilizo na vifuniko tofauti Ikiwemo chupa ya mviringo iliyo na kifuniko chenye rangi ya njano na vichupa viwili vidogo viko na vifiniko vyenye rangi nyeupe.

Alliyevalia nguo ya kijani akiwa anamfunika mgonjwa kwenye kitanda kutumia shuka yenye rangi nyeupe iliyo na alama nyeusi ya mviringo. Kando mkiwemo na dirisha lililo na chuma zenye rangi nyeusi.

Waliosimama wakiwa wameshikilia simu zenye rangi nyeusi mkononi mwao wakiwa wamevalia mashati yenye rangi ya kijani wakeelekeza mbele. Wamevalia hafkoti zenye rangi ya samawati wakiwa wanaume waliosimama na wanawake.

Lenye dawa lenye rangi nyeupe lililoandikwa kwa maandishi meusi na mstari mwekundu. Dawa zimo mbele, zikiwa dawa tatu, zenye rangi nyeupe kwenye sakafu yenye rangi nyeupe.

Wanaume wawili mmoja akiwa amenyoa upara kichwani na kunyosha kidole gumba juu akiwa amevalia nguo ya manjano , aliyesimama kando yake akiwa amevalia shati jeupe na miwani kwenye macho na kilemba kichwani.

Mkono uliovaa glavu ya samawati umeshikilia kifaa cha chuma kilicho na rangi ya samawati na nyeusi ikiwa mdomo umefunguliwa meno yakikaguliwa.

Paa lililoezekwa kutumia makuti, na kufinikwa kutumia kitambara kando kando, miti iliyokauka na kuvunjika na mtungi wenye rangi ya manjano upo kandokando ya nyumba.

La dawa yenye rangi nyeupe na mistari yenye rangi nyekundu ikiwa na maandishi yenye rangi nyeusi, kandokando mkiwa dawa zenye rangi nyeusi zenye umbo la pembe tatu. Kando yake mna chupa yenye kifuniko cheupe.

Vichupa vidogo vya dawa vilivyo na vifiniko vya rangi ya samawati, vichupa vilivyoundwa kwa kutumia glass vimeandikwa kwa maneno meusi na meupe.

Wawili wakiwa kwenye maji ya mafuriko wameshikilia miti mikononi mwingine akiweka mti kwenye bega lake, kandokando mkiwa na nyumba zilizofinikizwa kwa mabati yenye rangi ya kijani kando mkiwamo na nyumba iliyoezekwa kwa makuti.

Aliyevalia nguo nyeupe na kilemba kichwani, ameelekeza mkono kwa mtoto akimchoma sindano. Mtoto ameinua mkono juu akilia.

Daktari wa meno akimtizama mgonjwa meno, daktari amevalia nguo yenye rangi nyeupe na glasi nyeupe kwenye mkono ilihalia amevaa sweta yenye rangi nyeusi akiwa amevalia barakoa mdomoni na miwani kwenye macho.

Mwenye tabasamu usoni aliyeshikilia chombo chenye rangi nyeusi kwenye mkono. Kwenye mkono mwingine akiwa ameshikilia chombo chenye rangi nyeusi cha mistari mistari yenye rangi ya samawati.

Mama aliyeshikilia mtoto aliyevaa nguo ya samawati, mama akiwa na barakoa kwenye mdomo wakimtizama mtoto anayechomwa sindano na daktari aliyevalia shati jeupe lenye mstari wenye mstari mweusi.

Watu watano wakiwa wanaokota takataka, mifuko ya plastiki wakiwa wamevalia barakoa kwenye midomo wakiwemo wanawake wanne na mwanamme mmoja.

....ameelekeza mkono kwenye kichwa cha mwanamke huku mkono ulioko na saa mkononi ukiwa umeshikilia chuma kilichowekwa kwenye skio ya mwanamke aliyevalia koti yenye madoadoa meupe na shati leupe lenye maandishi ya rangi ya chui.

Daktari akikaguaa meno ya mgonjwa akiwa amevalia glove nyeupe kwenye mikono na barakoa kwenye mdomo. Mgonjwa amefungua mdomo tayari kukaguliwa meno.

Watatu waliosimama na mzee aliyeketi mbele yao kwenye kiti kilichotengenezwa kwa mbao. Akielekeza kipima joto kwenye uso wa mzee. Kando ikiwamo nyumba iliyowekezwa magunia.

Aliyevalia shati jeupe akitazama kwa tabasamu akiwa amevalia shati jingine kwa ndani lililo na mistari yenye rangi ya samawati, akiwa ameshikilia maboksi ya dawa yenye michoro ya rangi nyeusi, nyekundu na manjano.

Ulioshikilia sindano ukielekeza kwa mwanamke aliyekaa aliyevalia nguo yenye maua maua na barakoa mdomoni na miwani kwenye macho, akiwa amefunga kitambara kenye rangi ya samawati kwenye kichwa na fulana ilioko kwenye mkono mmoja.

Dawa zimo mezani zilizo na vifuniko za samawati na rangi ya machungwa syringe zimo mezani zenye rangi ya machungwa.

Zenye zimeumdwa kwa muundo wa glasi zina vifuniko vya mabati kando, mna sindano lililofunikwa kwa kifuniko na kuandikwa na maandishi meusi, kandokando yake mnayo chupa nyeupe iliyofunikwa kwa kifuniko cheupe.

Mwanamme aliyevalia kinyasa na sweater amebeba chupa ya dawa mgongoni mwake akiwa ananyunyuzia mimea yake dawa, mimea inayopendeza iko katika rangi ya kijani.

Wanawake wawili waliovalia barakoa kwenye uso, moja akiwa na miwani aliyevalia herini maskioni wakiwa wamevalia koti lenye rangi nyeupe. Akishona kutumia mashini yenye rangi nyeupe na nyaya yenye rangi nyeusi.

Mwanamume aliyeshikilia mguu wa mwanamke akining'iza juu kwa mikono yake. Mwanamke aliyejifinika kanga na kando mna kabati nyeupe.

Karatasi iliyochorwa mchoro wa chupa ya dawa iliyoandikwa kwa maandishi yenye rangi nyekundu, chupa yenye kifuniko cha rangi ya kijani. Chupa ikiwa ya rangi nyeusi.

Amemshikilia mwanamke mgumu na kumtengeneza kwenye bega lake huku akimtazama mwanamke aliyevalia nguo ya samawati na shuka lenye rangi nyekundu na nyeusi.

Mrefu, mweusi akiwa amevalia gloves nyeupe kwenye mkono akiwa na barakoa kwenye mdomo akimtizama mtu aliyekaa kwenye kiti akiwa amefungua mdomo na kukunja mikono pamoja.

Mkono ulioshikilia chupa ya dawa yenye rangi ya machungwa na maandishi meusi pamoja na manjano. Chupa ikiwa ya rangi nyeupe. Mikono yenye kucha zilizokatwa na dawa ikiwa kwenye kiganja cha mkono uliokunjwa kidole gumba.

Askari wawili waliosimama wakitazama mbele kwa eneo linalo bomolewa nyyumba kwa kutumia gari lenye mkono, ghorofa ndefu imo kando.

Mikebe ya dawa iliyoko katika maeneo yaliyo ya rangi ya kijani na mistari meupe ikiwa na vifuniko vyeusi na vyeupe na rangi ya njano.

Mkono umeshikilia chupa yenye karatasi nyeupe na sindano iliyo kwenye mkono. Mkono umevalia glovu yenye rangi ya kijani.

Mwenye tabasamu aliyevalia nguo ya rangi ya kijani, yumo kwenye kitanda chenye chuma yenye rangi nyeupe nas huka iliyo na mistari ya samawati. Amemshikilia mtoto mchanga huku akitazama mbele.

Ni dawa zimo kwenye sakafu ya rangi nyeupe, ikiwamo chupa iliyoko na kifuniko cha manjano zingine zikiwa na vifuniko vyenye rangi nyeupe, kando ikiwamo karatasi iliyochapishwa kwa maandishi ya rangi nyekundu na nyeusi.

Watu wamo kwenye mkutano wakiwa wamekaa kwenye benchi wakiskiliza mawaidha kutoka kwa mkubwa wao aliyesimama mbele yao.

Ni aliyevalia nguo nyeupe akiwa na tabasamu kwenye uso wake unaong'aa, akimshika mkono mwanamke aliyevalia herini kwenye masikio na nywele iliyochanwa ikanyooka.

Akiwa amesimama mbele ya mgonjwa aliyeshikilia kidude kuelekea kwenye sikio lake ikiwamo na jagi kando, daktari aliyevalia glavu zenye rangi nyeupe na shati nyeupe lililoandikwa kwa maandishi meusi na mekundu.

Kuna choo lililoezekwa mabati milango ikiwa ya samawati na tangi leusi limo nje kando kando kuna shamba lililo na miti mirefu yenye matawi ya kijani.

Mtu aiyekaa kwenye kochi lililotandikwa kitambara cheupe akiwa ameshikilia mtoto mkononi aliyelala amevalia aproni na mkono wake ukiwa umejikunja akishika kidole gumba.

Nyingi wenye rangi ya kijani ikiwamo na maandishi yenye rangi nyeupe na mfereji mweupe na rangi nyekundu, ikiwamo juu ya fremu ya chuma iliyopakwa rangi nyeusi na ndoo iliyo na rangi nyeupe ikiwamo chini.

Yumo kwenye wadi akiwa amevalia barakoa mdomoni, akimtizama mgonjwa aliyefunga macho yake akiwa amewekwa dude kwenye mdomo lililo na rangi ya samawati. Mgonjwa akiwa amevalia nguo ya samawati na kofia ya samawati kichwani.

Wake waliovalia mashati meupe na glavi nyeupe mikononi, wakimhudumia mwanamke aliyeshikilia kipakuli kuelekea maskini.

Wengi wakiwa wanatazama jinsi mafuriko yalivyoharibu bomba la maji, ikiwemo miti liyobebwa pamoja na takataka na kuingizwa kwenye maji: mawe yakiwa yamebomoka na njia ikiwa imepasuka.

Mwanamke aliyeshikilia mtoto mchanga akimtazama usoni akiwa na tabasamu aliyevalia gloves nyeupe kwenye mkono. Kando mkiwa na dude lenye rangi ya manjano lililoandikwa kwa maandishi meusi. Kando kwenye ukuta uliopakwa rangi nyeupe mkiwamo na karatasi.

Aliyevalia nguo nyeupe akiwa ameshikilia kalamu yenye ufuniko ya samawati akielekeza kwenye skio la mwanamke.

Mtu aliyeshikilia kijiko kwenye mkono amevalia glavu zenye rangi ya samawati na shati la samawati jingine ndani jeupe, ikiwamo mtu aliyekaa kwenye kiti akiwa amenin'giniza kichwa upande wa chini akifunga mdomo ukiwa wazi.

Mwanamume aliyesimama akitizama juu kwenye kibao kilicho na rangi nyeupe na kuandikwa kwa maandishi yenye rangi ya machungwa na rangi ya samawati kwenye kigingi kilichosimama na waya iliyopita yenye rangi nyekundu kando yake ikiwemo miti yenye matawi ya kijani.

Humu hospitalini kwenye vitanda, kandokando kuna mwanaume aliyevalia miwani akiinama kumtazama mtoto alioko kitandani aliyevalia nguo yenye madoadoa na suruali nyeupe soksi nyeupe.

Hii ya mafuriko yaliyochafuka wakiomo watu wawili ndani. Mtoto aliyevalia jezi yenye rangi nyekundu na nambari saba mgongoni akiwa amenyosha mkono na mguu ukiwa juu.